Mwanaume huyu ameketi chini kwenye meza ya mbao akiandika kwenye karatasi huku akiwa makini. Pembeni yake kuna kikundi cha watoto na watu wazima walioketi ardhini chini ya mti mkubwa. Watu hao wanaonekana kusikiliza kwa makini huku mazingira yakiwa ya kijijini na hali ya hewa ikiwa ni ya jua kali. Miti michache mikavu inaonekana kwa nyuma na hali inaashiria kuwa ni eneo lenye ukame.

Huyu mtu anapaka dawa ya meno kwenye mswaki. Mswaki una rangi ya bluu na nyeupe kwenye mpini na tembo za rangi mbalimbali kama bluu na kijani. Dawa ya meno ina rangi nyeupe na bluu na inatoka kwenye mrija mweupe. Sehemu ya juu ya mwili wa mtu inaonekana, ikiwa ni pamoja na mdomo ulio wazi kidogo na sehemu ya shingo na nguo ya bluu. Mandhari ni ya rangi ya samawati.

Hili ni eneo lililothiriwa na mafuriko, maji yamejaa katika barabara na kuzunguka nyumba, nyumba zinaonekana kuwa za rangi ya udongo, watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji, mwanamke mmoja yuko mbele ya picha akiwa amesimama ndani ya maji, wanaume wengine wanaonekana nyuma yake, pia wakitembea kwenye maji, maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia, kuna takataka zilizokusanyika upande wa kushoto wa picha.

Hiki ni kisanduku na chupa ya chanjo ya polio, inayojulikana kama chanjo mpya ya polio ya mdomo. Kisanduku kina maandishi novel oral poliomyelitis vaccine na lina jina la mtengenezaji biofarma . Pia inaonyesha kuwa kuna dozi hamsini kwenye kisanduku, zilizogawanywa katika chupa kumi za mililita tano kila moja. Chupa yenyewe ina label inayofanana na inaonekana kuwa na kiyoyevu ndani yake.

Huyu mtoto mdogo anapimwa na mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, kama vile suti nyeupe na glavu. Mtoto amevaa barakoa chini ya kidevu chake. Mtu anayempima anaonekana kuchukua sampuli kutoka kinywani mwa mtoto kwa kutumia kijiti. Kuna kiti cha buluu kinachoonekana upande wa kulia wa picha ukuta wa rangi ya malai unaonekana nyuma.

Mtoto amevaa fulana ya mistari ya buluu na nyeusi akipokea sindano kwenye mkono wa juu. Mtu mzima anashikilia mkono wa mtoto huku akiweka sindano kwenye ngozi. Mtu huyu ana shati ya mikono mirefu ya rangi tofauti na amevaa pete. Mandhari ya nyuma haionekani wazi lakini tukio linaonyesha huduma ya afya kwa mtoto.

Hiki ni kiatu cha michezo cha rangi ya kahawia kilicho na kamba nyeupe na sehemu ya chini nyeupe. Mtu anaonekana amekivaa na ameketi kwenye nyasi huku akishika goti lake. Hii inaashiria kuwa huenda amepata jeraha wakati wa mchezo au mazoezi. Picha inaweza kuwa inahusiana na mada ya tiba ya michezo labda ikionyesha hali ya jeraha la michezo.

Mwanaume amevalia jezi ya soka ya kijani na nyeupe. Anaonekana kuwa na maumivu makali akiwa ameshika goti lake kwenye uwanja wa nyasi. Uso wake umejaa huzuni na ana mdomo wazi kama anapiga kelele. Nyasi za uwanja ni za kijani na kuna mwanga mkali unaangaza kutoka upande mmoja. Inaonekana kama ameumia wakati wa mchezo.

Hii ni mmea wenye majani mapana na ya kijani kibichi uliokuwa porini. Majani yanaonekana kuwa na umbo la mviringo na yana mshiba yanayoonekana vizuri. Mmea huu unaweza kuwa aina ya mmea unaojulikana kwa matumizi yake katika tiba ya asilia. Madhari inaonyesha mazingira ya asili labda shambani au kwenye eneo lenye mimea mingi.

Huu ni mmea unaotumika katika tiba asili mmea huu una majani ya kijani kibichi na shina lenye nguvu lilkikua katika mazingira ya kawaida ya shamba. Linaweza kutumika katika matibabu ya magonjwa mbali mbali kwa kutumia sehemu za mmea kama vile majani au mizizi tiba hii ni sehemu ya uridhi wa jadi na imetumika vizazi vingi katika jamii nyingi.